Watu wawili wenye umri wa ujana, wakiwa wamesimama pembezoni mwa meza, ambapo juu yake kuna mfumo uliotengenezwa kwa vifaa vya elektroniki, wakiwa wanaonyesha ujuzi katika fani ya ufundi.